Mlango huu umetengenezwa kwa mbao, ama imetengenezwa kutumia mbao. Mlango huu ni mlango wenye nyumba ambaye kuna virago ama vitu vya kufanyia.

Hapa kuna maagizo au umuhimu ambao inaelezwa ya kuomba kuna namna mzuri sana. Wanasema kwa shule yetu huwa tunapata sheria, kwa shule yetu tunafanya kazi kwa umoja na pamoja, kwa hii shule watu wanaheshimiana, watu wanataka kufanya kazi zao vizuri bila shida.

Hii inaonyesha mchoro tofauti, kama saa na mnyama ambaye ina sifa inajulikana sanaa mnyama sungura ambaye ina sifa ya kukimbia, picha hii ambaye iko na.

Hii ni kitabu ya kusoma cha wanafunzi cha kidato cha kwanza, mbili na zingine aswa hiki ni kidato cha mbili. Kitabu hiki kinatufunza kutunza mazingira yetu.

Mwanamke huyu mweusi ambaye amevaa nguo nyeusi na nyekundu ambaye imeandikwa jina la taifa la Kenya. Anashindana na wenzake viwete ambao hawawezi kutembea na mguu zao. Wanatumia gari la kusukuma viwete.

Hapa ni hoteli mahali ya wateja kukulia chakula, hii mahali imetengenezwa maridadi vizuri sana, kuna meza tele na viti za kutosha. Mteja akikuja anapumzika kwa hizo viti, kukaa na kuitisha chakula aina ambaye anapenda.

Hii ni kumaanisha ya kwamba miti zetu, maisha yetu. Hizi miti zimemea zinaleta afya bora, upepo usafi na kadhalika. Pia wanyama wetu wanakuwa na afya mzuri, kukula na kutokana na hizo miti zimemea ardhi zetu.

Hii hapa kuna nyumba maridadi, ina nafasi nzuri sana, ina mahali ya kupita, kuna nyasi nzuri, ina miti mmoja. Nyumba mabati yake ni nyekundu, ukuta ina rangi maridadi, dirisha nyeupe, kuna miti za kutosha.

Hawa watu wawili wanacheza mpira ama mchezo ya kandanda. Hawa ambaye hawana mguu moja moja ni kiwete ama viwete. Wote wawili ni viwete.

Hizi ni sheria tofauti ambayo unafaa kutumia kuingia kwa hiyo nyumba kusoma.

Hii ni mlango. Mlango hii ni ya mbao. Inaonyesha ya kwamba hii mlango ni mlango ya darasa, darasa la kwanza shule ya upili.

Hawa ni wakimbiaji, ambaye mmoja anaitwa Samuel Muchai na mwenzake anaitwa Jane Kipchuma. Huwa wanakimbia na naona mmoja amezaliwa Kwa miaka tisini.

Picha hii inaonyesha machuma zimeshikana shikana zina rangi nyeupe na nyekundu. Chuma hizi ni za kuchezea na watoto. Mahali hii ni ya kuchezea, mahali ya kuchezesha watoto, kuna taya za gari zimeshikanishwa na chuma.

Huyu ni mkenya, mkenya huyu alizaliwa mwezi wa nne, tarehe moja mwezi wa nne mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne.

Hii ni tarakilishi nyeupe ambayo ni ya kampuni ya Delta. Hii tarakilishi ni ya rangi nyeusi amabayo iko na.

Hii ni jadwali ya shule ya pili ama shule ya thika hapo iko thika road , hii shule hii jedwali inaonyesha darasa ngapi kwa masiku wanafaa kusoma masomo.

Hii ni picha ya ubao, hii ubao ni ya rangi nyeupe, ambaye inatumika kuandika na kalamu, haitumiki kuandikwa na chokaa aina yoyote kwa sababu hii ubao ni ubao mzuri maridadi na rangi nyeupe.

Mbele ya nyuma ina nyasi nyingi ambaye imekatwa vizuri. Ni maridadi na inavuruta sana. Kulingana na mimi, nyasi hili ina sifa nzuri na kutoa na kuonyesha nyumba.

Picha hii inaonyesha ukuta. Ukuta ambaye ina rangi tofauti. Pia hii inamaanisha kuna mlango inaishia pale ambaye imefunguliwa saa hizi lakini haijafungwa bado.

Hapa kuna ubao nyeupe kuna miezi mbili imetajawa ya tano na ya nne hapa kuna swali ambaye inaulizana ya kwamba Samuel aliijibika aje wakati alitwa na Mungu.

Huyu mtu ni kiwete anatembea na gari za viwete anakaa kutengeneza ndege. Ndege hiyo sijui kama itapaa angani lakini kiwete amekaa anapeleka mwili.

Hii ni kitabu, kitabu hiki kinameandikwa jina moja ambayo inaitwa Haydn Richards, hii kitabu ya darasa la pili. Ni kitabu ya kizungu, ambaye sijui kinatumika shule gani saa hizi.

Hii ni mlango ya darasa. Darasa ya shule. Shule yo -- shule ya Umoja ya Wanafunzi. Hii darasa imepakwa rangi nyekundu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wanacheza mpira, naye hawa watu watatu ambaye wamevaa nguo tofauti na viatu wao ni kiwete. Kiwete hawana mguu yote mbili wanatumia mkono yao kukimbia, kusimama.

Picha hii inaonyesha darasa ambaye iko na viti malocker ama meza iko na makaratasi vitabu vya kusoma na vya kuandikia kalamu na mengineyo

Mshale ambayo imelala pande hii ya kushoto. Mshale huu inaonyeshwa, inaonyesha yakwamba hapa kuna ofisi ya shule ya upili upande huo.

Hii ubao nyekundu ina swali nzuri sana, inauliza ijumaa Februari mwaka huu, swali ambaye imeandikwa kwa kalamu nyekundu na bado imeandikwa kwa kalamu aina ingine ama rangi ingine na za urefu.

Picha hii inaonyesha jinsi ya kusafisha vitu tofauti tofauti mahali tofauti aina tofauti. Vitu hivyo ni vitu ambavyo hutumika kwa, vitu hizi hutumika ndani ya nyumba na nje kwa maisha yetu kila siku.

Picha inaonyesha meza mbili, maloka mbili na kiti yao. Ni kama ni picha ya shule. Viti viwili na inaonyesha kitambaa ama sare, inafanana na sare ya shule. Mahali maridadi.

Nyumba ya maridadi ya ghorofa hapa, nyumba hii ya ghorofa kubwa sana, nyumba hii ina nyasi na mmea tofauti, mimea hizi zinazofanya nyumba iwe maridadi upande ya nje.

Mwanamke huyu mmoja ambaye amevaa nguo nyekundu amefika mahali ya kufanya mazoezi, anatoa jasho nzuri sana, mahali hii hupatia watu afya nyingi, kwa sababu hii mahali unafanya zoezi za kutosha, mwili inatoa jasho na unakuwa vizuri.

Huyu ni mchezaji wa mpira ambaye anatembea na chuma ni kama hana mguu mmoja ama mguu yake imekatika, anavaa jezi ya mpira ya timu ya Kenya ambaye na ni mwanamke huyu.

Hawa wamevaa nguo nyekundu. Ilihali wengine wamevaa nguo ya kimila na mmoja mwenye amekaa amevaa nguo ya kimila rangi nyekundu amepepa bendera ya ja.....

Hawa ni wachezaji tofauti wa humu nchini. Wengine wamekalia viti za kupeleka viwete, wakiwa na jamaa ambaye anasifa kinzani humu nchini. Kwa majina anaitwa...

Wanawake ama watu hawa ama wanawake hawa wote wanakaa ni kama ni viwete wanapanda gari za kutembea ama za kusukumwa viwete ama kiti za kusukuma viwete hawa wote wamevaa rangi nyekundu na nyeusi.

Mwanafunzi huyu ameulizwa achore jua na apake rangi, mwanafunzi huyu ambaye ni mwanafunzi mwerevu, amechora na amepaka rangi ipasavyo, na mwalimu amempongeza.

Hawa watu viwete wanacheza mpira ni wanaume wote ni viwete hawana mguu wako na mguu moja moja lakini upande wa mkono wako sawa wako na mkono mbili mbili.

Karatasi hii ya kazi hizi hutumika shuleni kufunza watoto wadogo, kufunza vile kuchora vitu tofauti au kuandika masaa ambayo walimu wanafaa kufunza na nini wanafaa kufunza, ili wengine zingine wakipelekwa kwa madarasani watoto wajiangalilie masaa yao.

Hii inaonyesha masiku. Ya kwamba kuna siku, ijumaa, kuna jumamosi, jumapili, jumatatu, jumanne, hizi ni masiku za wiki.

Mwanaume huyu ambaye anavaa nyeusi, amelala ama amepumzika katikati ya uwanja wa kucheza mpira wa kadanda, humu nchini. Huyu mwanaume ambaye amelala chini.

Hapa hii picha inaonyesha vitu tatu tofauti. Ya kwanza ni gari ambaye inaitwa lori. Ni gari huwa inabeba mchanga au mzigo. Ya pili ni gari ya moshi. Gari ya moshi linalopitia kwenye reli. Ya tatu ni baiskeli.

Hapa hapa ni ndani ya darasa kuna viti vizuri sana maridadi zimepangwa vizuri. Njia mstari ambaye ni nyembamba. Hizi viti zina mahali ya kukalia na mahali za kuweka vitabu.

Kitabu hii inaongelelea kuhusu mambo matatu mazuri sana ambayo inahusu afya yetu kila siku, ya kwanza ni afya, afya ni nzuri sana, bila afya hatuwezi ishi. Ya pili ni amani, amani ni mzuri, bila amani watu hawawezi ishi.

Hapa kuna ujumbe kwamba wanafaunzi hawafai kutoka kwa hii mlango au kupitia kwa hii mlango kwenda nje. Wanapewa ujumbe ya kwamba wanafaa kujihadhari, si hata kukaribia, wanafaa kujihadhari.

Hapa kuna nyumba ya kifahari, nyumba ya mawe, ina bati mzuri sana, ina mchoro mzuri sana ambayo inaburudisha na inaridhisha, mchoro kama twiga, mchoro kama ndovu na mengineo.

Hiki ni kitabu, ni kitabu cha wanafunzi, wanafunzi ambao wako tayari kujifunza kisayansia na kutumia tarakilishi ambayo uko darasa la saba.

Wanawake hawa wa aina tofauti. Wengine wamesimama ilhali wengine wamekaa kwa viti vyao. Watu kiwete ama viwete wote wanawake na wanaume wamevaa nguo za.